Kwenye soko hili la mitumba, kuna fulana nyingi sana, nzuri zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi, nyeusi hata hudhurungi. Zingine zimewekwa chini, zingine zimewekwa kwa hanger .

Duka hili lina nguo nyingi sana za wanaume. Nguo zingine zipo kwenye meza, zingine kwneye hanger . Zimekunjwa vizuri sana.

Gari hili aina ya matatu ni mpya, yenye rangi nyeupe. Imesimama kando ya vifaa vya kutupa takataka.

Watu ni wengi kwenye soko hili, wanunuzi na wauzaji. Ndizi ziko kwa wingi, zingine zimeiva huku zingine bado.

Jumba hili la ghorofa ni mpya. Liko na uzio wa mabati makuukuu. Kuna madirisha tano yamefunguliwa kwenye nyumba hii.

Majumba haya ya kupangisha matatu ni mapya na mazuri sana. Yamepakwa rangi ya kupendeza. Gari limesimama kwenye nyasi kubwa.

Bidhaa zimepangwa vizuri sana kwenye duka hili kubwa. Mtu mmoja amesimama akiwa amevalia barakoa, shati nyeupe na suruali nyeusi. Akitazama bidhaa hizo.

Kwenye duka hili kubwa kuna mashini nyingi za kusafisha nguo. Kuna wahudumu wamesimama kando zao. Na wanunuzi wanatembea.

Kwenye duka hili kubwa, kuna bidhaa kadhaa zinazouzwa. Kwenye ukuta kuna picha ya matunda mazuri yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Vile vile kuna picha kubwa ya jibini.